Mwanaume mmoja anapita karibu na sehemu inayotumika na benki kwaajili ya kusogeza huduma kwa wateja, kuna mashine mbili za kielekroniki zilizotenganishwa kila mmoja ikiwa upande wake, ambazo zinatumika kiotomatiki ili kutoa fedha au kungalia salio kwenye akaunti za wahusika. Zote zina rangi ya bluu na kijani ambao zinatumika kama utambulisho wa benki hii.

Katika moja ya jengo kuna ofisi za benki zinazopatikana hapo, juu kwenye eneo la kuingilia limeandikwa jina la benki husika huku milango na ukuta wa vioo uliyopo ukibandikwa kwa matangazo mbalimbali ya huduma zinazotolewa. Kutoa fedha, kuweka, kutuma, au kufungua akaunti ni baadhi ya mambo ambayo wateja wanaweza wakafanikisha mahali hapa.

Sehemu ya juu ya jengo imepambwa kwa mabango mbalimbali yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi yanayoonyesha huduma zinazopatikana hapo ambazo ni vinywaji na mapumziko. Ni eneo la baa watu wanalopenda kulitumia kwa ajili ya kujiburudisha kwa vitu mbalimbali kwa ajili ya vinywaji vya kileo na chakula.

Mhudumu wa kiume kwenye moja ya baa ambaye ana uzoefu katika kuchanganya vinywaji ili kupata ladha nzuri zinazowaburudisha wateja, yupo kwenye eneo la kaunta akiwahudumia wanywaji. Nyuma yake kuna chupa za vilevi vikali zilizopangwa kwenye rafu zilizo wazi ili ziweze kuonekana kwa urahisi.

Ofisi nzuri na ya kisasa inayo jihusisha usambazaji na uuzaji wa magari ya aina mbalimbali, imetenga eneo la nje kwajili ya kuweka magari hili wateja waweze kuona na kufanya manunuzi. Sehemu hiyo imezungushiwa uzio wa vyuma vya wazi vilivyo shikiliwa na nguzo ndogo za tofali na lipo gari kubwala njano la mizigo lililoegeshwa.

Magari yenye rangi nyeupe yanayofanana, yamepangwa nje eneo la wazi yakiuzwa, yapo kalibu na majengo marefu ya mijini ambapo kuna mkusanyiko wa watu wengi wanayoweza kuyaona na kununua, wauzaji upendelea kuuza bidhaa hizi kwa wingi hili wajiingizie kipato.

Wauzaji wa vyombo vya moto wameegesha magari wanayoyauza katika sehemu waliyoiandaa, ili wateja waweze kuona kirahisi. Yako magari ya aina, ukubwa, na rangi mbalimbali, ikiwemo: nyeupe, damu ya mzee, na machungwa. Biashara ya vyombo vya usafiri husaidia watu katika shughuli za usafirishaji za kila siku.

Duka dogo la mtaani linalouza mahitaji mbalimbali, lina majokofu tofauti, huku mojawapo likiwa kwa ajili ya kutunza na kuuzia maziwa. Mashine hii ni ya kisasa ambayo inamuwezesha mnunuzi wa bidhaa hii kujihudumia mwenyewe kwa kuweka fedha kama malipo na kuchukua kiasi cha maziwa anachohitaji na kisha kwenda zake.

Mwanaume mmoja ambaye ni mteja amesimama mlangoni kwenye duka la mazima akitokea ndani kujipatia bidhaa hiyo, amevaa fulana yenye mistari mipana meusi na meupe, suruali ya kaki pamoja na kikoti kwa juu. Katika duka hili ipo michoro ya glasi na chupa ya maziwa ili kuelekeza watu juu kinachopatikana hapo.

Watumiaji wa maziwa ya ng'ombe, wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa, wapo karibu na mtambo au mashine maalumu ya kisasa, ambayo inatumika kuhifadhi na kuuzia bidhaa hiyo kwa mfumo wa kidigitali ambapo huduma ya maziwa na fedha za kulipia vinaweza kushughulikiwa papo hapo bila kujali ikiwa kuna muuzaji ama laa.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wamesimama pembeni ya mashine ya kuhifadhi maziwa, wanajadiliana kuhusiana na bidhaa inayopatikana hapo ili waweze kununua, ni sehemu ya kibanda kidogo cha bati chenye rangi ya kijani, bluu, na nyeupe ambapo jokofu la kidigitali lililopo hapo linawawezesha kupata maziwa na kuyalipia.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume wamesimama karibu na duka linalouza maziwa wakihitaji bidhaa hiyo, ndani yuko muuzaji anayewahudumia na pembeni kwa nje kuna maguduria ya bati yanayotumika kuhifadhia maziwa kwaajili ya usambazaji ambayo yamewekwa chini.

Mtoto wa shule yuko ndani ya duka kubwa, akiwa anapitia makabati ya wazi yaliyobeba bidhaa mbalimbali za maziwa ili aweze kujipatia. Yako makopo ya plastiki, maboxsi pamoja na vifuko vidogo vya nailoni vilivotumika kuhifadhia bidhaa hizi. Ubora wa bidhaa za maziwa, ndio unaosaidia kuleta afya na virutubisho muhimu mwilini mwa mlaji.

Upatikanaji wa maziwa safi na salama kwa ajili ya afya nzuri za watu hasa watoto, unategemea sana na uboreshaji wa mazingira au miundo mbinu wezeshi kwa ajili ya kuyaandaa, kuyatunza na kuyauza. Mashine za kisasa za kidigitali zinazotumia umeme ni mojawapo ya suluhisho linalochochea jambo hili muhimu.

Jokofu lililoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi na kuuzia maziwa, limewekwa katika chumba cha duka, lina rangi ya bluu, nyeupe, njano na nyekundu na limechorwa ng'ombe ambaye amesimama juu ya nyasi akila majani. Wateja wanaweza kujihudumia wenyewe ikiwa wanahitaji bidhaa hii kwani iko sehemu inayotoa maziwa na kulipia hapohapo.

Watu watatu wamekaa kwenye viti vyeupe wakinywa maziwa ndani ya duka linaloyauza. Katikati ya wateja hawa, kuna meza ambayo ina majagi mawili yenye maziwa, huku pembeni yao kukiwa na jokofu au sehemu maalumu ya kuyatunzia.

Mfanyabiashara mwanamke, yuko ndani ya chumba anachotumia kuuzia bidhaa zake. Ameshika chombo chenye maziwa, akiyamimina ili kumpimia mteja ambaye amefika kuchukua. Liko jokofu maalumu jeupe ambalo hulitumia kuhifadhia maziwa ili yasiharibike na pembeni yake kuna kiti cha plastiki.

Jokofu la kisasa linalotumika kuhifadhi na kuuzia maziwa, limewekwa kwenye eneo la ndani. Lina rangi za bluu, nyeupe na chache nyeusi huku likiwekwa picha ya ng’ombe anayekula majani. Hii pia ni mashine ambayo mteja anaweza kujihudumia kwa kufanya malipo na kukinga maziwa kwa njia ya kiotomatiki.

Muuza maziwa mwanamke, anayapima kutoka kwenye gudulia lake kubwa na kumuwekea mteja kwenye jagi lake dogo, anafanya hivyo kwa umakini mkubwa akizingatia kanuni za afya ili kutoa bidhaa bora kwa wahitaji. Juu ya duka lake kuna picha ya ng'ombe ili kuwajulisha kinachouzwa hapo.

Mashine maalum ya kiautomatiki inayotumika kuhifadhi maziwa kwaajili ya kuuza iko ndani ya chumba, ina rangi ya bluu, kijani na nyeupe pamoja na maandishi yenye rangi hiyo na nyekundu. Iko picha ya ng'ombe na mtoto anayekunywa maziwa ili kuwaonyesha wanunuzi juu ya kinachopatikana hapo.

Viti vya mbao pamoja na meza yake ambavyo hutumika majumbani kwa kuwekwa sehemu ya kulia chakula, vimepangwa nje ya nyumba juu ya nyasi. Vimetengenezwa kwa kuwekewa nakshi ya rangi inayo vutia huku viti, vikiwa zimeunganishwa na godoro dogo lililofunikwa na kitambaa kwenye sehemu ya kukalia. Wateja wanaweza kufika hapo na kufanya manunuzi.

Wauzaji wa samani wameweka makochi na vitanda kwenye eneo ya kuuzia, ili wateja waweze kufika na kuchagua. Ziko bidhaa za rangi mbalimbali ikiwemo bluu, kijivu na kahawia. Wafanyabiashara wanapaswa kuzingatia ubora wa kazi zao, kwaajili ya kuongeza ushindani katika soko.

Wauzaji wa samani wamepangilia bidhaa zao kwa mkao wa majumbani, wakizipanga wakizipamba kwa nakishi mbalimbali na maua ya mezani katika muonekano huu ni rahisi kwa mteja kuelewa kila matumizi ya kila kimoja ili anapoamua kununua ajue anapokiweka au kukitumia kwa namna gani, yapo makochi mazuri meza pamoja na viti vya kulia chakula na zile za sebuleni.

Duka kubwa na la kisasa la ghorofa mbili limesheheni bidhaa za samani zilizowekwa juu na chini. Yapo makochi, viti na meza ambavyo vimetengenezwa kwa mitindo mbalimbali, ili kuendana na ladha za wateja. Sehemu ya juu ya jengo, imewekwa ukuta wa vioo ili vilivyomo vionekane vizuri na wanunuzi.

Samani mbalimbali zinauzwa katika eneo lake maalumu, lililotengwa kwa ajili ya kuonyeshea wateja. Zikiisha kutengenezwa na kutoka katika karakana huletwa hapa, ili wanunuzi waweze kuzipata. Viko vitanda na mito yake ya kulalia, masofa pamoja na meza za sebuleni.

Kitanda cha mbao katika moja ya karakana ya fundi selemara kimetengenezwa vizuri na kupendeza, kimewekwa sehemu ya wazi ili wateja waweze kuona na kununua, zipo samani zingine pembeni ambazo nazo zinauzwa lakini nyingine zikiendelea na matengenezo.

Samani za kuvutia zilizotengenezwa katika mitindo na muundo wa kisasa zimewekwa kwenye chumba za kuziuzia chenye taa angavu. Zimepangwa vizuri ilizionekane na wateja, huku zikipambwa kwa rangi mbalimbali ikiwemo machungwa na nyeusi. Yapo makochi, meza na kabati dogo.

Mafundi seremala wanaojihusisha na utengenezaji wa samani za ndani wameweka baadhi katika eneo la kuuzia ili wapate wateja. Viko vitanda vyenye muundo wa ngazi mbili ikiwa na maana yakuwa kitanda kimoja kinatumiwa na watu wawili juu na chini, mara nyingi aina hii hutumika kwenye maeneo ya shule za bweni au vyuo ambavyo wanafunzi wanalazimika kuishi au kulala hukohuko.

Meza kubwa na viti vyake ninne vinavyotumika kulia chakula vipo kwenye karakana vikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, vimetengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi zilizoongeza uthamani wa bidhaa hii ili wateja wavutiwe zaidi na kununua.

Samani, hasa vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma zinauzwa karibu na makazi ya watu. Bidhaa hizi zinaweza kutumika majumbani, ofisini, au hotelini. Aina na ukubwa wa samani hizi, unategemea sana na mahitaji ya wateja.

Mnunuzi wa samani ameketi kwenye moja ya bidhaa hizo akijaribu kuangalia ubora uliopo, amekaa kwenye Sofa kubwa refu lenye kona ambalo thamani yake ni kubwa kibei, eneo linalotumika kuuzia ni la nje ambalo linawapa nafasi wateja kuona na kuchagua.

Masofa yenye miundo mbalimbali yamewekwa nje la lango kubwa mahala pa wazi ili kusudi wanaopita karibu waone na kuvutiwa hata kufikia kuyanunua, katika makochi hayo yako yaliyotengenezwa kwa kitambaa chenye rangi nyeupe, nyeusi, dhahabu pamaoja na kijivu.

Wauzaji wa samani za ndani wamepangilia vizuri bidhaa zao ili wateja waweze kuvutiwa nazo. Yako makochi, meza, makabati pamoja na vistuli. Ukutani kuna mapazia makubwa yaliyonakshiwa na kufungwa kwa mtindo wa kupendeza ilikuakisi mandhari ya nyumba kwa ajili ya kuwaonyesha wanunuzi.

Muuza samani za ndani mwanaume aliye vaa kofia, fulana na suruali nyeusi amekaa kwenye masofa akihakiki ubora wa bidhaa zake, ameshika mto mmoja wapo huku mingine ikifa pembeni bidhaa hizi zina rangi mbalimbali zikiwa kwenye eneo la kufanyia mauzo

Meza na vistuli vyake vidogo vimetengenezwa kwa mbao na kunakishiwa kwa rangi nzuri ya kuving'arisha. Vimepangwa kwenye sehemu ya wazi ili vipate kuonekana kwa urahisi na wateja wanaopita karibu na eneo hilo. Wauzaji wa samani za ndani hujitahidi sana kuwa na bidhaa zinazoendana na wakati, ili kulichangamsha soko.

Masofa mazuri yenye muonekano wa kuvutia yamewekwa ndani ya chumba kilichojengwa kwa mabati na miti, ambacho kinachotumika kwa ajili ya wanunuzi kuja kuchagua. Samani hizi ambazo hupendelewa zaidi kuwekwa ndani zina rangi tofautitofauti ikiwemo kijivu, maziwa na bluu, huku kitanda kikiwa ni cheupe.

Bidhaa za mbao ikiwemo vitanda vimewekwa kwenye eneo ambalo vitaweza kuonekana, ili wateja waweze kununua. Pembeni kwa nje kuna mwanaume aliyekaa juu ya kitanda, akisubiri wanunuzi. Watengenezaji na wauzaji wa samani hizi, hubuni na kuzinakshi kwa namna mbalimbali, ili ziweze kuvutia zaidi.

Wauzaji wa samani za majumbani na ofisini wamepanga bidhaa zao nje kwenye eneo la wazi, ili kutoa nafasi kwa wateja kuona na kununua. Ziko sofa zenye rangi nyeusi, nyeupe, na kijani. Pembeni iko nyumba yenye uzio na geti jeusi, pamoja na gari ndogo iliyoegeshwa.

Duka linalouza samani limeweka bidhaa zake katika chumba kinachotumika kuonyeshea wateja ili waweze kuona, kuchagua na kisha kununua. Ziko meza za mbao pamoja na viti vyake ambavyo vimechongwa kwa namna nzuri na za kuvutia zikiwekwa urembo kwa mikato mbalimbali. Wanunuzi wanaohitaji wakati wao wa kula uwe bora na mtulivu, bidhaa hizi zinaweza kuwafaa.

Mhudumu mwanamke mwenye bashasha katika hoteli ya kifahari, anamhudumia mteja wa mwanaume aliyefika mahali hapo na anampa chakula alichokiagiza. amevalia mavazi maalumu ya kazi ikiwa ni shati nyeupe iliyoshonwa kwa ajili ya wapishi, na kuzungusha aproni nyeusi aliyoifunga kuanzia kiunoni. ziko samani za kisasa zinazowazunguka, zikiwavutia wote wanaofika hapo wakihitaji huduma mbalimbali.

Mazingira nadhifu yaliyopambwa kwa samani za kisasa na maua mbalimbali yanavutia wateja wa hoteli wanaofika wakihitaji huduma, eneo hili la mapokezi lina kaunta ambayo hutumika na wahudumu kukaa wakisubiria kupokea wageni na kuwaelekeza juu ya kila kinachopatikana au kufanyika kwenye sehemu hii ya biashara.

Mandhari nzuri ya chumba cha hoteli ya kisasa imewekwa samani za hadhi kwa ajili ya wateja. Kuna kitanda kikubwa kilichotandikwa kwa mashuka meupe ya mauamaua na kuwekewa mito ya kulalia yenye rangi ya dhahabu. Neti imefungwa kwa unadhifu na kuna viti vya kukalia. Mara nyingi nyumba hizi za wageni hutofautisha huduma za vyumba vya kulala kwa kuweka bei na mitindo mbalimbali.

Katika soko dogo la mtaani wafanyabiashara wanauza nyanya, karoti, vitunguu, nyanya chungu pamoja na mbogamboga mbalimbali. Ni eneo ambalo limebanwa kwa hivyo hata bidhaa zimepangwa kwa kurundikana, njia zinazopatikana humo pia zimesongwa na wateja wanapita kwa shida wakitafuta mahitaji yao.

Kijana mmoja wa kiume amesimama mbele ya meza kubwa iliyojaa bidhaa za sokoni akiangalia ili kujipatia kile anachohitaji. Nyuma yake kuna muuzaji wa kike ambaye amekaa kwenye kiti cha plastiki akisubiri wateja. Katika eneo hili kumesheheni mazao mbalimbali ambayo ni pamoja na mboga za majani, nyanya, matango, bilinganya, pilipili hoho na kadhalika.

Vitu mbalimbali vya kike vinauzwa sokoni katika upande ambao una maduka mengi. Watu wanapita wakitazama bidhaa zilizopo ili waweze kupata kila wanachohitaji. Kuna wanaume na wanawake amabo wapo karibu na duka linalouza mikoba mingi, iliyoning'inizwa kuanzia juu mpaka chini.

Mazao mbalimbali ya mashambani yanauzwa sokoni. Ziko ndizi zilizoning'inizwa juu, maembe mabichi na yaliyoiva, pamoja na matunda mengine ambayo yamewekwa juu ya meza. Wako wauzaji na wateja ambao wanafanya shughuli za hapo zifanikiwe.

Wafanyabiashara wa sokoni, wamekaa kwenye vizimba vyao wakiuza bidhaa mbalimbali, yuko mwanaume na mwanamke waliokaa ambao meza zao za biashara zimefuatana. Wanauza maharage mabichi, nyanya, pilipili hoho, biringanya, karoti pamoja na nyanya chungu.

Wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali wapo kwenye eneo lililotengwa kwa ajili ya mauzo, yupo mwanaume mmoja aliyesimama kwenye sehemu aliyopanga meza mbili na kuweka viatu juu yake pamoja na nguo alizotundika ukutani akisubiri wateja watakaonunua na kumuingizia kipato.

Wafanyabiashara wadogowadogo wa sokoni wanaendelea na shughuli zao za kila siku katika eneo lililotengwa kwa ajili yao. Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa ameinama chini akipanga viazi mviringo anavyoviuza kwenye ndoo za ujazo mbalimbali, kulingana na mahitaji ya wateja. Nyuma yake amezungukwa na viroba ambavyo huvitumia kama vifungashio vya kuhifadhia bidhaa zake.

Katika soko lenye shughuli nyingi, wanawake wamepanga bidhaa zao chini wakiziuza. Mmojawapo aliyevaa kofia ya kujikinga na jua anauza mchele ambao ameujaza kwenye mabeseni makubwa, huku akiwa na visado vidogo anavyovitumia kuwapimia wateja kulingana na kiasi wanachohitaji. Pembeni yake kuna mbogamboga zimepangwa na muuzaji mwingine.

Soko lililosheheni bidhaa za shambani, lina wauzaji na wateja ambao wanakutana hapa kwa ajili ya kufanya mabadilishano, yaani biashara. Mama mmoja amekaa kwenye kizimba chake akiwa anauza viazi mbatata, hoho, vitunguu, matango, nyanya na mboga za majani.

Mahali pa sokoni, zinapouzwa bidhaa tofautitofauti, amesimama mwanaume mmoja ambaye amepanga vitunguu kwenye ndoo akiviuza, amevaa fulana ya jezi yenye rangi ya zambarau na nyeupe, akishika mazao hayo katika mikono yake, ameweka turubai kwa juu lililoshikiliwa na miti ili kujikinga dhidi ya jua au mvua.

Mteja mwanaume yuko sokoni, akikabidhiwa bidhaa alizonunua kutoka kwa muuzaji mwanamke. Amewekewa kwenye mfuko ili aweze kubeba kwa urahisi. Ziko meza nyingi ambazo wafanyabiashara wanazitumia kupanga mazao mbalimbali wanayoyauza, ikiwemo: nyanya, hoho, mboga za majani pamoja na vinginevyo. Vilevile yapo mayai yanayouzwa.

Mwanaume mmoja mtu mzima aliyevalia kanzu, yuko maeneo ya sokoni akifanya biashara. Anauza machungwa na bamia ambazo wanazichukua kutoka kwenye mafungu waliyoyapanga na kumfungia mteja aliyefika kununua. Pembeni yake kuna bidhaa nyingine za vitunguu zilizopangwa chini ambazo ni mali ya muuzaji mwingine, na nyuma yake kuna watu wengi wakiendelea na shughuli nyingi zinazoendelea kufanyika mahali hapo.

Mwanamke anayejishughulisha na kuuza mboga mboga katika eneo la soko dogo anampatia mteja wake bidhaa ya mboga za majani alizozinunua, wote wakiwa wanatabasamu kwa furaha. Ziko ndizi alizoning’iniza juu na nyanya alizoweka kwenye meza, akitenganisha sehemu mbalimbali kwa kutumia mbao ili kila kinachouzwa kikae mahali pake na kuwekewa bei.

Duka linalouza vitu ya kiasili na kitamaduni limesheheni bidhaa mbalimbali ikiwemo za urembo na mapambo. Kuna hereni, bangili, mikufu, mikanda, chanuo na vinyago tofautitofauti vitumikavyo kupamba nyumba au mazingira. Yuko mteja mmoja ambaye anaangalia na kuchagua anachokitaka.

Mfanyabiashara mwanamke aliyefunga kilemba kichwani, amekaa kwenye eneo lake la kuuzia, akimpatia nyanya zilizoiva mteja aliyesimama mbele ya meza yake. Anamchagulia mazao hayo na kumuwekea kwenye kitenga kidogo cha plastiki mfano wa bakuli, kwa kadri ya mahitaji yake. Pia pembeni yao kuna meza, na bidhaa za wauzaji wengine waliopo katika soko hilo.

Mwanamke aliyevaa blauzi ya njano, aproni nyekundu, kilemba chenye weusi na weupe pamoja na miwani, amesimama karibu na meza akipanga bidhaa mbalimbali anazoziuza katika genge. Ziko nyanya, pilipili hoho, vitunguu maji, na saumu, matango, limao na nyinginezo. Vilevile ziko ndizi mbivu walizo zining'iniza juu ilisiwahi kuoza.

Wateja wawili wanawake waliovaa nguo nyekundu wanashauriana kuhusiana na manunuzi ya bidhaa zilizopo mbele yao. Mezani kuna hoho, karoti, na nyanya, ambazo zipo zilizosambazwa na nyingine kuwekwa kwenye visado vya kupimia. Pembeni kuna wafanyabiashara wengine, ambao wanauza vitu vingine, ikiwemo nyanya chungu; na wameweka miavuli yenye rangi mbalimbali inayowakinga dhidi ya mvua au jua wawapo sokoni.

Kifaa au mashine ya kidigitali inayotumika kufanya malipo mbalimbali kwa njia ya kutumia kadi maalumu hasa zile za kibenki, ni mfumo mzuri unaosaidia kwenye usalama na kurahisisha matumizi ya pesa kwa kufanya mialamala bila kushika fedha taslimu mkononi.

Huduma zinazotolewa na mitandao ya mawasiliano kupitia simu za mkononi ni pamoja na zile za kifedha. Ujumbe mfupi umeingia kwenye simu ya mteja wa M-Pesa ukimtaarifu kuwa kiasi cha pesa kimetolewa kutoka kwenye akaunti yake ya benki. Kumekuwa na urahisi wa kufanya miamala mbalimbali ikiwemo kutoa, kuhamisha au kutuma kwa ajili ya madhumuni tofauti tofauti.

Jengo refu la ghorofa kadhaa limejengwa na kuwa tayari kwa madhumini ya kukodishwa au kuuzwa, muundo wake na nakshi zilizowekwa ikiwemo rangi zilizopakwa pamoja na vioo vilivyopachikwa pembeni vinalifanya livutie na kutamanika kwa kila mwenye huitaji wa nyumba au vyumba kwa matumizi mbalimbali.

Jengo kubwa na refu ambalo linaendelea kujengwa, limepakwa rangi nyeupe katika sehemu ndogo tu huku kwingine kukiwa bado. Iko mashine ndefu ya njano mfano wa mnara inayowawezesha mafundi kupandisha tofali au vifaa vingine vya ujenzi, ili waweze kujenga hata maeneo ya juu. Likikamilika jengo hili linaweza kupangishwa kwa makazi ya watu au kukodishwa kwa shughuli za kibiashara.

Moja ya duka katika jengo kubwa lenye maduka mengi, inauza suti za kiume zenye rangi na miundo mbalimbali. Makoti yametundikwa kwenye rafu za chuma katika safu mbili zilizojaa sawasawa, huku juu yake kukiwa na mifuko meupe yenye mashati yanayouzwa kwa ajili ya kuvalia vazi hili la heshima, linalopendwa na wengi ikiwemo wanasiasa na wachungaji.

Duka kubwa linauza nguo za kiume ambapo kwenye moja ya sehemu zake za ndani kuna makoti yametundikwa ukutani, mashati yamewekwa kwenye kitundikio cha chuma kilichosimamishwa kwa chini, huku mengine yaliyokunjwa yakiwa yamepangwa vizuri mezani. Zipo picha zilizobandikwa zikionesha watu waliovaa mavazi hayo nadhifu, kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Sehemu moja wapo katika duka kubwa imetundika magauni ya watoto pamoja na viatu vimewekwa kwa juu ili viweze kuonekana kwa urahisi na wateja wanao fika hapo kununua. Nguo hizi zipo katika nguo rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, njano na pinki huku viatu vikiwa na rangi nyeusi, pinki na kijani mpauko.

Ndani ya duka kubwa kuna viatu vya kiume vinauzwa. Vipo vyenye rangi nyeusi na kahawia na vimepangwa kwa unadhifu unaowavutia wanunuzi. Wateja wanaweza kupata viatu hivi katika ukubwa tofautitofauti kulingana na miguu yao ilivyo.

Pochi ndogo ambazo sanasana zinatumika na wanawake au mabinti kwa ajili ya kutokea kwenye matukio ya sherehe za usiku zimepangwa kwenye sehemu ya kuuzia ndani ya duka kubwa. Ziko zenye rangi ya fedha, nyeusi na nyeupe. Pia kipo kibanio cha kichwani cha kijivu mfano wa ua pamoja na bangiri zilizo ning'inizwa ukutani.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekwa nguo za kiume zinazouzwa kwa wingi, zenye ofa ya punguzo la bei kwa asilimia hamsini na tano. Yako mashati yaliyowekwa mezani na kwenye mashelfu, pamoja na suruali zilizotundikwa kwenye chuma iliyosimamishwa, vyote vikiwa na rangi mbalimbali. Vile vile ziko blauzi za kike nyuma ya kibao chekundu cha punguzo la bei.

Duka kubwa na la kisasa ambalo limejikita kwenye kuuza vitu mbali mbali, limetenga maeneo kulingana na aina ya bidhaa. Ziko rafu zilizopangiliwa kwa unadhifu na kuweka mazao ya mashambani ikiwemo matunda na nafaka. Kwa chini kuna ndizi mbivu, mananasi, maharage kunde na kadhalika huku kwa juu wakiwa wameeka vingushaio vidogo walivyowekwa mazao yaliyosindikwa.

Mteja mwanamke anapita kwenye vinjia vilivyoachwa kati ya makabati ya wazi kwenye duka kubwa, anazunguka humo akitafuta mahitaji ya bidhaa anazozitaka na amebeba kikapu kidogo kinachopatikana ndani ya mazingira hayo kwa ajili ya kukusanyia vitu anavyonunua kabla ya kupeleka kwa kuvilipia.

Wateja wako ndani ya duka kubwa linalotumia mfumo wa kujihudumia, wamesimama karibu na rafu zilizojazwa kwa vyombo vingi vya plastiki, wakiangalia na kuchagua watakacho. Iko njia ambayo watu wengine wanaitumia kupita au kusimama, wakiendelea na manunuzi.

Duka kubwa linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo dawa za meno za kampuni tofauti, zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Pembeni iko njia inayowaruhusu wanunuzi kupita na kuchagua kile wakitakacho kwa matumizi yao binafsi.

Dada mmoja aliye valia suruali na kikoti, vyote vikiwa ni vya jinsi, yuko ndani ya duka kubwa na amesimama kwenye njia karibu na rafu zenye bidhaa nyingi za vipodozi ili awezekununua, amechukua boksi mojawapo akilikagua kwa ukaribu, akihakiki kinachopatikana humo na mbele yake kuna kitorori anachokitumia kuwekea vitu anavyo vihitaji na kuvikusanya kwa ajili ya urahisi wa kuvibeba.